Mwanariadha mlemavu anashiriki katika mashindano ya mbio ya viti vya magurudumu uwanjani. Amevalia jezi nyeusi yenye maandishi Kenye mbele akiwakilisha nchi yake, akiwa kwenye kiti cha magurudumu ya rangi ya bluu ana songa mbele wa kasi akitumia nguvu ya mikono wake. Nyuma yake kuna jukwa la rangi ya bluu ikiwa na watamazaji wachache. Barabara ya mbio ina onekana wazi na ime tengenezwa vizuri, ina onyesha azma na uwezo wa mwanariadha pamoja na kuwakilisha wakenya katika riadha za ulemavu.